Kompyuta mbili za mezani zimewekwa kwenye meza nyeupe. Kila moja ina kioo nyeusi, kibodi na kipanya. Katikati yazo kuna vipande viwili vya kitambaa chenye michoro. Upande wa kulia kuna rundo la vitabu vya kiada. Ukuta wa nyuma ni rangi ya kijani. Mazingira yanaashiria darasa la kompyuta au maktaba.

Ukuta wa darasa una vifaa vya kufundishia, ubao mweupe una maneno ya kiingereza yakifundisha herufi K, juu yake kuna chati ya herufi za kasifu , kushoto kuna orodha ya siku za juma na kalenda rahisi, chini ya ubao kuna kiti cheupe. Mazingira yanayopendekeza darasa la msingi.

Juu ya mlango kuna bango ndogo lenye namba grade 1C . Kati kati ya mlango kuna bango kubwa jeupe lenye maandishi Tr Agnes welcome . Inaashiria mwalimu Agnes amekaribishwa darasani.

Mandhari inaonyesha wanariadha wawili, mmoja amevaa jezi la kijani ya guide na mwingine amevaa jezi nyekundu na kitambaa cha kufunika macho cha Kenya. Mwanariadha wa kitambaa cheusi anaonyesha mikono juu, akionyesha furaha au ushindi, wote wawili wanaonekana wakikimbia kwenye uwanja wa riadha.

Picha hii inaonyesha mitungi mitatu ya gesi iliyohifadhiwa nyuma ya nundo za chuma. Upande wa kushoto, kuna kizima moto chekundu kilichoning'inia ukutani. Mitungi hiyo ina rangi tofauti: mmoja ikiwa rangi nyekundu, mwingine nyeupe, na nyingine ya kijivu. Mitungi hii imehifadhiwa mahali penye ulinzi.

Ubao mweupe unaonyesha masomo ya lugha ya kiswahili, kwa tarehe ya ijumaa, ishirini na moja, February, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Somo linauliza ni herufi gani kubwa hutumika, herufi ndogo kadhaa zimeandikwa kwa safu na rula ya rangi ya chungwa imewekwa wima katikati ya ubao.

Majengo marefu yenye ngazi yanaonekana yakionyesha ghorofa kadhaa. Ukuta una rangi ya kahawia na ngazi zina rangi nyekundu. Reli nyeusi za chuma zimezunguka kila ghorofa. Nyasi za kijani kibichi na miti midogo inaonekana pembeni. Mazingira yanayoashiria chuo kikuu, shule au jengo la makaazi.

Mlango wa mbao wa kahawia umebandikwa karatasi yenye maandishi no exit for students na alama ya warning, no exit . Karatasi imebandikwa katikati ya mlango na imekunjana kidogo. Pembeni kuna ukuta wa kijani.

Juu ya mlango kuna ishara nyeupe yenye maandishi meusi yanayosomeka Chemistry lab chini yake Biology lab ikonyesha kuwa huu ni mlango wa maabara ya Kemia na Bayolojia. Chini ya ishara kuna sticker au mabango yaliyobandikwa kwenye mlango.

Bango kubwa la saa lenye umbo la ua linaonyesha namba na muda kama tano tu kumi, tuna half past ikifundisha jinsi ya kusoma saa. Chini yake kuna picha ya sungura mweupe.